Daktari wakike akiwa amevalia mavazi yake maalumu, akiwa katika eneo la hodi akiwa pembeni na mgonjwa wake ambaye amelazwa katika kitanda, na kupewa huduma ya uangalizi ilikugundua anashida gani ili apate kutibiwa na kuepukana na shida hiyo inayomsumbua kiasi kikubwa. Madaktari wamekuwa ni watu wapole na watu wenyenyekevu kwa wagonjwa wao ilikuhakikisha wapo salama.

Madaktari wa kike na wa kiume, wakiwa wamevalia mavazi maalumu ambayo hutumika kwa ajili ya shughuli za upasuaji katika maeneo maalumu, na vyumba maalumu; ambavyo vimesambazwa na mifumo maalumu kwa ajili ya shughuli ya upasuaji. Watu hawa wanakuwa wanafanya kazi kwa weledi wa hali ya juu, kuhakikisha wanaokoa maisha ya wagonjwa.

Madaktari wawili wa kiume walio valia mavazi maalumu kwa ajili ya shughuli za upasuaji na shughuli za matibabu katika maeneo ya mawodi ya mahospitali, wakiwa katika chumba maalumu na kuangalia mitambo na kukagua maendeleo ya mifumo mbalimbali, ambayo inatumika kwa ajili ya shughuli za kuhakikisha binadamu anakuwa na afya iliyo salama.

Mtoto aliyewekwa kwenye mzani maalumu wa kamba, ambapo hutumika kwa ajili ya kupima kilo na uzito wa mtoto na kujua maendeleo yake kiafya. Hivyo madaktari hupenda kuwashauri wazazi kuja na watoto wao maeneo ya kliniki kwa ajili ya vipimo pamoja na maelekezo ya malezi.

Daktari akiwa anamchoma mtoto sindano ya chanjo ili kumuepusha na magonjwa mbalimbali, ambayo huwavamia watoto, serikali za nchi nyingi za kiafrika pamoja na nchi nyingine duniani zimekua zikitoa chanjo kwa watoto ili kuhakikisha watoto hao wanakua salama, ili wasipate kudhulika na magonjwa mbalimbali, kama kifadulo na magonjwa mengine.

Chupa ndogo yenye rangi nyeusi, ambayo imefunikwa na kutunzwa vizuri dawa ndani yake, ambayo dawa hiyo ni ya asili, ambayo hutumika kwa ajili ya matibabu ya magonjwa mbalimbali ambayo huwapata binadamu.

Dawa maalum ambayo inatumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali ambayo yanasumbua binadamu. Dawa hizo zimethibitishwa na makampuni pamoja na serikali kupitia shirika la viwango, ili kuhakikisha dawa hizo zinakuwa ni salama na hazina madhara kwa binadamu endapo atazitumia.

Dawa za asili ambazo zimetengenezwa kwa kuchemsha majani, dawa hizo zimewekwa katika vikombe maalumu ili mtumiaji apate kutumia ;watu wengi hutumia dawa za asili ili kutibu magonjwa mbalimbali ambayo yanawasumbua.